Hapa ni ofisi ambapo kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi. Alafu kando yake kuna wanaume wengine wengi wawili ambao wamevaa suti. Kando yake pia kuna mtoto mmoja msichana akiwa ameketi pale kwa kiti.

Hawa ni viongozi, viongozi ambao wamevaa sare za kazi, pale wakiwa wanaangalia juu kuonyesha televisheni ambaye televisheni ikiwa na maandishi ambayo inasema to as father is here alafu hapa kumeandikwa uduma Kenya.

Hapa ni kiwanja ya mchezo pale kuna mwanaume mmoja mzungu ambaye amesimama mbele ya watu ambao wanasapoti timu ya Kenya sababu wameshika bendera ya Kenya alafu pia wamevaa shati ambayo imeandikwa Kenya.

Katika hii boksi, ndani yake kuna pasipoti wa rangi, pasipoti hizi zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia hasa huwa inatumika wakati ambapo wanataka kutoka nchi ingine.

Hawa ni fiongosi ambao hasa wengi wamefaa suti. Kiongosi huyu akiwa amesimama kando ya boksi ambayo imeandikwa odm wakiwa wanatoa hotupa yao kwa wanakenya ama wanahabari.

Hawa ni watu ambao wametoka katika mchezo. Hawa ni mashabiki wa gor mahia, wote wakiwa kwa barabara wakishabikia huenda wameibuka ushindi katika michezo ambayo wamekuwa wakicheza.

Viongozi hawa ikiwa raisi, naibu wa raisi na jaji wawili watatu wote wakiwa mbele ya hawa wakipiga picha. Nyuma yao kuna bendera mbili. Hawa wajaji wakiwa wamevaa sare za kazi.

Mashabiki hawa wakiwa katika kiwanja wote wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti na upendo katika ile timu ambao wangetaka kuibuka ushindi. Wote wameamka kufurahi ama kushangilia.

Karatasi hasa zikiwa zimetupwa hapa kando ya barabara, alafu hapa kuna watu ambao wana chuma wanatembea pale tena katikati ya barabara kuna mwanaume mmoja anapita, pale kuna magari mbili ya rangi nyeupe zikipita.

wachezaji hawa wakiwa wamevaa sare zinazofanana, hawa wachezaji wakiwa katika kiwanja wakiwa wakishangilia, uenda wameibuka ushindi katika hiyo mchezo. Pale kando kuna mashabiki ambao pia wamekuja uku ilikuonyesha supoti na upendo katika hiyio timu.

Hawa kuna watu ambao wamepanga laini huenda ni siku ya uchaguzi. Alafu pale tena kuna polisi ambaye amepita akiwa amevaa nguo zake za kazi alafu tena kuna wafanyakazi wameketi pale.

Hawa wakiwa ni viongozi wakiwa wamevalia sare zinazofanana shati nyeupe na koti lao nyeupe pia wameweza kusimama mbele ya spika ili kuweza kutoa hotuba yao.

Aliyekuwa raisi wa Kenya wa tano wa tatu akiwa pale ameshika biblia alafu kando kuna mwanamke wake alafu hapa kuna jaji wakuu wawili. Yeye huenda akiapishwa kama raisi wa Kenya.

Kompyuta hili kwa rangi yake nyeusi ikiwa imefunguliwa huenda mwenyeji alikua anatumia alafu hapa kuna kidole imeshika nyuma yake kuna watu ambao wameketi kwenye viti hizo nyeusi.

Hawa ni mashabiki ambao wako katika kiwanja. Wote wauhasa wakiwa wamevaa shati lao nyekundu alafu wameshika bendera ya Kenya huenda ni shabiki ambao wanasapoti timu ya Kenya.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti yeye akiwa ameshika spika kwa mkono yake spika kwa rangi yake nyeusi nyuma yake ikiwa na maandishi yeye akiwa anatoa hotuba kwa watu ama watu wanahabari.

Hii haswa ni chupa ama haswa huwa inatumika pale kuweka karatasi ama chafu alafu baadaye unachukua unarusha. Hii ikiwa imeekeka kambo kando ya mlango.

Mashabiki hawa wakiwa wamekuja kwa wingi katika kiwanja huo, uwanja huo ambaye kuna maandishi pale imeandikwa nyayo stadium . Hawa mashabiki wamekuja kwa wingi ilikuonyesha upendo na sapoti.

Hawa ni jaji watatu ambao wamevaa sare za rangi nyekundu, ambazo haswa hutumika katika ofisi. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya. Hapa chini tena, kuna watu ambao wameketi kwenye viti zao.

Kitambulisho hivi, vikiwa vime, vimefungwa, kwa vifundi tofauti tofauti, hasa zikiwa tayari, kupelekwa, hizi vitambulisho zikiwa tayari, kuchukuliwa na wenyeji.

Hawa ni washambikia ambapo walikuwa pale katika kiwanja, wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti kwa ile timu wangetaka waibuke ushindi, kuna mmoja ambaye ameshika bendera ambayo imeadikwa bandari fans.

Hapa ni chumba la huduma ambapo wafanyakazi ambao wamevaa sare za kazi wameketi alafu wengine wameikaa. Pale tena kuna watu wamekuja kwa wingi wameketi pale kwa kiti wakiwa wanapanga laini.

Watu hawa wakiwa katikati ya njia, hawa ni mashabiki ambao wamesapoti kiongozi wao ambao wangetaka kuibuka ushindi, wamebeba makaratasi ambayo imeandikwa PNU kazi iendelee.

Timu hii moja ambayo wamevaa sare zinazo fanana wakiwa katika kiwanja hicho wakiwa wamekusanyika katika kikundi huenda wanaomba kabla mchezo huo rasmi uanze.

Hapa ni chumba la huduma ambapo wafanyikazi ambao wamevaa sare zinazofanana wamesimama pale kuna kiongozi mmoja huenda amekuja ili kuelezwe jinsi kazi ambavyo inafanyika katika ofisini huo.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amelazwa pale katika kitanda amelala katia kitanda ambaye iko pale corner yeye huenda ameumia manake kuna vidonda kichwani mwake alafu yeye ametoa sweater lake na akajifunika nayo.

Hapa chumba kuna wanawake wawili ambao wame keti katikati, alafu hapa ime andikwa information desk , pale kuna viti ambazo hasa hakuna watu, izi viti zikiwepo empty .

Hawa wanwezakuwa wameibuka mshindi katika huo mchezo, hawa wote wakiwa wamevaa sare nyeusi zinazofanana alafu wameshika bendera ya Kenya. Wengine wameshika maua wakishangilia ushindi wao.

Wachezaji hawa ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika kiwanja, huenda wameibuka ushindi manake wanapiga makofi wakielekea pale kwa mashabiki.

Mwanamke moja ambaye amekaa akiwa pale mbele ya spika akiwa kutoa hotuba yake, nyuma yake kuna maandishi alafu hapo mbele pia imeandikwa Ms Helene rafaela namisi.

Hapa ni chumba la huduma ambao watu wamekuja kwa wingi wakapanga laini. Mbele yao kuna watu ambao wameenda halafu kuna wafanyikazi wamekaa huko ndani wakingoja kuhudumu hao watu.

Hii ni kitabulisho, kitabulisho hiki ufa kuwa nayo ukiwa upepita miezi kumi na kumi na nani kitabulisho hiki linaonyesha Kwa wewe ni mkenya na unastahili kuwa hapakila mkenya anafaa kuwa na kitabulisho.

Huyu ni mshabiki mmoja wa timu yake ya Bandari FC. Yeye amekuja ili kuonyesha upendo, support , na umoja katika timu yake. Angethamani timu hii ishinde kwenye mchezo unaofuata katika kiwanja.

Kumekuwa hapa ni chumba ya huduma ambapo watu wanakuja wanaelekea ama wanapata ninii yao, wanapata kitambulisho chao ama wanaeleza kile kilichokuwa wanaitaka.

Hapa ni chumba la huduma. Wafanyakazi wote wamekuja waliovaa sare zinazofanana wamesimama mbele ofisini lao ama chumba lao ili wapige picha wakiwa wote pamoja.

Mashabiki wa timu moja, mashabiki wa timu wote wamekuja katika kiwanja ili kusheherekea ama kuonyesha sapoti na upendo katika ile timu ambayo wangetaka kuibuka wa kwanza. Wote wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo wao.

Hapa ni ofisi wa huduma ama chumba la huduma. Kuna mama mmoja amekuja kuhudumia alafu kuna mteja amekuja kuhudumiwa kuambiwa kile kilichokuwa kwa kuelimisha kile kilichomleta hapa kwa huduma.

Hapa ni chumba ama jumba la huduma. Watu wamekuja kwa wingi wengi wakija kutengeneza kitambulishi, wengine wakikuja kuchukua vitambulishi kiliyokuwa wametengeneza, wengine wakikuja wakitaka maswali. Hapa kuna watu wengi wamepanga laini wakingoja kuhudumiwa.

Hizi ni noti zilikuwa zinatumiwa kwa kenya. Ni noti mia moja na noti elfu. Hizi ni Zilikuwa za kutambo kabla hazijabadilishwa zilikuwa za kutambo lakini saizi zimebadilishwa zinatumika bali bado zinafanya kazi .

Wachezaji wa timu mbali mbili wako katika kiwanja wakiwa wanasherehekea wanacheza. Na huko nyuma kuna wenye wako pale wakisherehekea ama wakisapoti timu yao ambao wangependa waibuke washindi.

Mashabiki hawa huenda wameibuka wa kwanza na ndo maana wanasherekea katika timu yao ya Gor mahia, wako pale kwa barabara wakiwa wanasherekea, wote wamevaa shati inalokuwa sare moja na wamewasha moto as a way of kusherekea.

Hawa ni watu ama ni timu ambayo wameipuka wa kwanza wakiwa wanashekea. Wote wamevaa sare zinazo fanana, wanaweza kuwa wameipuka baada ya kucheza iyo timu.

Moja wamekuja ili kuweza kushindana na wengine. Wako tayari wamevaa shati zinazofanana yenye imeandikwa Kenya wakiwa wako ready wakitayarisha kushindana katika mchezo unayokuja wakitamani kuibuka ushindi.

Hawa wameibuka ushindi katika mchezo waliokuwa wanacheza ndio maana unaona wamepeperusha zawadi yao juu baada ya kuibuka mshindi katika hiyo mchezo. Wamefurahi na wamevaa sare zinazofanana.

Mashabiki hawa wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti kwa timu ambayo imependezwa, wamekuja kuonyesha hilo kitambaa ni timu wanaesapoti, ni kwa ushindi ama wabebe zawadi.

Hapa ni kiwanja. Kiwanja hawa ni wachezaji, wachezaji wa mchezo wa mpira wa mguu. Hawa wakiwa uwanja wakiwa wanacheza wanashindana halafu nyuma yake kuna mashabiki waliokuja kwa wingi ili kusupporti timu hiyo ikitaka kiongoze.

Hawa ni mashabiki wa timu moja, ambao wamevaa sare moja wakiwa pale wamepiga picha. Wote wakiwa tayari kushuhudia ama kuchezea timu yao. Wote wako wakujitayarisha

Hapa ni chumba la huduma ambayo viongozi ama wafanyikazi wote wamekuja hapa ili kuelimishwa na viongozi ,kuna viongozi mmoja anaowapea ama anawaelimisha jinsi ya kufanya kazi na wengine wakiwa wamesikiliza tulivu kile kinachoambiwa.

Hawa ni mashabiki wa timu hii ya Gor Mahia. Wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti kwa timu yao. Wote wamevaa sare zilizofanana. Wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo na sapoti kwa Gor Mahia wakitamani Gor Mahia wapate ushindi.

Hawa wako wanashindana katika kiwanja ya mpira wakiwa timu mbili hapo Kandi yake kuna mashapi ambayo wamekuja kuonyesha sapoti na upendo ama wangetamani timu Yao kuebuka ushindi baadae ya hiyo mchezo.

hapa ni chumba kuu chumba kuu ya uduma wakiwa na wafanyikazi waliovaa zare zinazo fanana alafu mbele yao kunaweza kuwa ni boss mkubwa wao ama nikiongozi wao akiwaelimisha jinsi inavyofa kufuatwa ama vile wanafa kuelimishwa.

Watu wakiwa katika barabara wakiwa wakipepa kitu imeandikwa Raila wao ni wanasiasa wakiwa wanapea sapoti ama upendo huyo kiongizi wao anaitwa Raila.

Hapa ni kwa kisima ambapo maji inatoka pale ikienda ikipita hiyo baipu iende hadi kunyumba ndani ama mahali ambapo ng'ombe huwa wanakaa pale ili waweze kunywa maji.

Mashabiki ama wachezaji wa Gor Mahia wakiwa wameibuka ushindi. Wao wamepeperusha zawadi yao juu wakionyesha furaha yao baada ya kuibuka mshindi katika mchezo ambayo ilikuwa inafanyika.

Hapa ni chumba la huduma centre ambapo watu wamekaa pale kwa viti zao ya nyeusi, halafu wafanyikazi wamekaa pale kama wamevaa sare za kazi.

Hawa ni mashabiki ambao wamevaa sare ya imeandikwa Kenya. Wote wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti na upendo katika timu yao ya Kenya. Wamekuja ili kuonyesha upendo na wangetamani Kenya ipuke ushindi.